Chupa zenye ujazo tofautitofauti ambazo ni za plastiki, zimetumika kuhifadhia dawa za mifugo na mimea ili kutunza ubora wake kwa muda kamilifu kadri ya zilivyokusudiwa, vilevile zimepangwa katika shelfu kulingana na matumizi au aina, ili muuzaji aweze kuzipata kwa urahisi anapowauzia wateja.

Dawa mbalimbali kwa ajili ya wanyama na mimea zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu, zikiwa katika vifungashio tofautitofauti ikiwemo maboksi, makopo, chupa pamoja na vifuko vya nailoni. Mara nyingi wakulima na wafugaji hufanya kazi zao kwa msaada wa bidhaa hizi.

Wabeba mizigo au makuli wanashusha viroba vyenye mbolea ya kiwandani kutoka kwenye lori kubwa. Bidhaa hizi ni kwa ajili ya mimea mashambani, kwa hivyo watu hawa wanavibebelea mabegani ili wavipeleke kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Wakulima wawili wanaume wa mazao mbalimbali, wako ndani ya kibanda kilichojengwa na kuezekwa kwa maturubai meupe pamoja na miti. Wakifanya kazi ya kuandaa na kuchanganya mbolea inayotokana na kinyesi cha wanyama ili waweze kwenda kukimwaga shambani ili kuifaidisha mimea.

Dawa ya mifugo mahususi kwa ajili ya kutibu ng'ombe imewekwa ndani ya kichupa kidogo cheupe chenye ujazo wa mililita hamsini kilicho na kibandiko cha karatasi kilichoandikwa mambo mbalimbali yanayohusu dawa hiyo pamoja na picha ya mnyama ambaye ni mlengwa, pembeni kuna kiboksi kinachotumika kuihifadhi.

Watu wanaojishughulisha na usambazaji wa madawa kwa ajili ya mimea na mifugo wako ndani ya chumba wakiendelea kupanga bidhaa hizi na kukabidhiana ili wazipeleke kunakohusika, wamevalia barakoa ili kujilinda na dawa wanazozishika ambazo wakati mwingine huwa ni hatarishi kwa afya ya binadamu.

Pilipili hoho za kisasa ambazo zikiwa hazijakomaa huwa na rangi ya kijani, na kisha kuwa za njano zikishakukomaa, zimepandwa kwenye mifuko ya plastiki nyeupe na zimestawi vizuri sana. Mazao haya huuzwa zaidi kwenye maduka makubwa na ya kisasa kwa ajili ya wateja wanaohitaji kutumia kama kiungo kwenye mapishi.

Shamba kubwa la nyanya zilizotegemezwa kwa miti limemea miche mingi iliyostawi vizuri. Yako mabomba yaliyolazwa ardhini kwa ajili ya kuhakikisha maji hayapungui ili mazao yaliyopo yasidumae au kufa kwa ukosefu wa unyevunyevu. Mbinu zilizotumika katika kilimo hiki zinalenga kuongeza uzalishaji utakaomletea mkulima faida za kibiashara.

Wakina mama watano wanafanya kazi shambani na wameinama wakichambua viazi mviringo vingi walivyo virundika chini baada ya mavuno. Wanaviandaa kwajili ya kuvipakia kwenye viroba vilivyo pembeni yao namna ya kuvirahisisha kuvisafirisha kwenda sokoni.

Miche ya nyanya imestawi vizuri shambani kwa rangi ya kijani kibichi na imewekewa miti ili kuizuia isianguke chini na kuharibika, tayari mazao yake machanga yameshaanza kutokeza kwa wingi yakitoa dalili zote za ufanyikaji wa biashara, ikiwa zitaendelea kukua na kukomaa hata kufikia kuvunwa.

Mkulima mwanamke wa zao la ndizi ambaye amekaribia wakati wa mavuno; amesimama karibu na migomba, akikagua mikungu ya ndizi inayoning'inia. Shamba lina udongo wa kahawia wenye rutuba ya kutosha, ambapo mwanamama huyo anatarajia mazao mengi atakayoyavuna, kwa ajili ya kuuza kwa faida.

Shabaha ya wakulima wengi ni faida watakayopata baada ya mavuno na ndio maana bidii zao zote huzielekeza katika kufikia lengo hilo kuu, wavunaji wa vitunguu maji wanaendelea na kazi ya kuandaa mazao haya waliyoyavuna na wanayapakia kwenye gari kubwa kusudi wapeleke sokoni ambapo yale matarajio yao yanakwenda kuitika.

Wakulima wanajiandaa kusafirisha mazao yao waliyoyavuna shambani. Wako wanawake watatu wanaochambua rundo la ndizi lililopo chini, na kuwapatia wanaume walioko juu ya gari kwa ajili ya kuzipangilia vizuri ili zisafiri kwa usalama kwenda sokoni.

Mkulima mmoja yuko shambani, amekusanya karoti nyingi sana, na ameziweka chini akiendelea kuzichambua kwa lengo la kuondoa zilizoharibika ili abakie na zile nzuri zitakazopelekwa sokoni.

Kama mnataka mali mtaipata shambani, ni moja ya maneno machache katika shairi maarufu la kiswahili ambalo baba aliyekuwa kufani alikuwa akiwahusia watoto wake umuhimu wa kulima kama urithi wao. Katika jamii hasa za Kitanzania ambapo kilimo ni uti wa mgongo, wakulima hufanya bidii katika kazi yao, na mfano mmojawapo ni watu hawa wanaovuna mahindi katika shamba.

Wakulima kadhaa ambao ni wanaume; wanafanya kazi ya kuvuna mahindi shambani, ambapo wanayatoa kwenye maganda yake na kuyarundika kwa pamoja. Wanayakusanya ili wakati wa kuyasafirisha wayapakie kwa wepesi katika chombo cha usafiri na kuyafikisha sokoni kwa ajili ya mauzo.

Watu watatu ambao wamevalia sare ya makoti marefu ya bluu mkoleo, barakoa na mabuti ya shambani. Wameajiriwa kwa ajili ya kufanya kazi ya ukataji au uvunaji wa zao la ndizi, na kisha kulipakia kwenye matenga ya plastiki ya njano. Kusudi wazihifadhi vizuri zikisubiri kuiva ili zikauzwe sokoni, hii ni hatua muhimu kwa mkulima kwani inatoa picha kamili ya mapato watakayofaidika nayo.

Mananasi mengi ambayo ni zao la biashara, bado yapo shambani yakiendelea kuachwa ili yakomae vizuri kwa ajili ya kuvunwa hivi karibuni na kisha kupelekwa sokoni ili yakauzwe kwa jumla na rejareja kwa wafanyabiashara wa masokoni au wale wa maduka makubwa.

Mbegu ya kisasa ya mapapai imemea na kukua katika muda mfupi, huku ikitoa mazao mengi yanayoning'inia kwenye mashina ya miti ya matunda haya yanayopendelewa sokoni kwasababu ya faida zake kama tunda linapoliwa.

Wavunaji wa kahawa wa kike na wa kiume wanabebelea mazao wanayoyavuna wakitokea shambani. Wanatumia ndoo nyeusi kuwekea na kuzijaza na kisha kuja kuzimwaga kahawa hizo katika eneo la wazi, ili hatua ya kuzichambua ifuate ikiwa ni maandalizi ya kuzipeleka sokoni.

Kilimo cha kisasa kinachotumia njia zinazoendana na sayansi na teknolojia kinatoa fursa kwa wakulima kupata mazao bora yenye kuleta ushindani wa kibiashara sokoni, matango makubwa na mazuri yaliyokwisha kukomaa yanakaguliwa na mkulima akijiandaa kwa ajili ya mavuno shambani ili akayauze na kujipatia faida.

Katika hatua ya kukamilisha mavuno, wakulima wanayafunga vizuri magunia au viroba vilivyojazwa viazi mvirngo baada ya kuvitoa shambani. Wanaume hawa wanataka kupakia mzigo wao huu mkubwa ndani ya lori lililokwisha fika ili wayapeleke mazao haya waliyo yavuna sokoni.

Mkulima wa kiume amechuchumaa akikagua mazao yake shambani ili kuona ikiwa yako tayari kwa mauzo. ameng'oa baadhi ya vitunguu maji na kuviinua juu wakivitazama kwa umakini shamba hili ni kubwa sana, yamkini akahitaji usaidizi wa mashine maalum kwa ajili ya kuvuna.

Viazi mviringo vingi ambavyo vingine vimerundikwa kwa pamoja katika shamba, vinaendelea kuvunwa huku wakulima wanaume wakitumia majembe na magunia wanapofanya kazi hiyo. Eneo walilopo lina mimea ya kijani kibichi iliyopakana napo. Hili ni zao la biashara ambalo hulimwa kwa ajili ya kuliuza ili kujipatia fedha, ambazo huhitajika kwa matumizi mengine mbalimbali.

Wakulima wanawake waliomaliza kuvuna mazao yao wanachambua kwa ajili ya kuandaa bidhaa nzuri ya kupeleka sokoni; wanatumia ndoo za plastiki kupakia vitunguu maji walivyovirundika chini na kufivunika kwa majani ili jua linalovipiga kwa lengo la kuvikausha lisizidi na kuviharibu.

Mavuno ya zao la vitunguu maji vilivyokuwa vimelimwa kwa ajili ya biashara, yanaendelea kukusanywa na wavunaji shambani. Mmoja anavimimina kutoka kwenye tenga analolitumia kuvijaza, akiisha kuviondoa majani yake ya juu. Baada ya muda watafanya utaratibu wa kuvisafirisha ili kwenda mahali ambapo wateja wanapatikana.

Wanaume wawili wamesimama karibu na rundo la ndizi zilizovunwa, wakiwa wameshika mapanga mikononi na kuvaa makoti marefu ya kijani pamoja na mabuti ya shambani. Mikungu hii imekatwa kutokea kwenye miti yake yaani migomba na inatarajiwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Katika hatua mbalimbali za ukulima mashambani, wakati wa mavuno ndio ambao hutoa taswira ya awali ya faida ambayo, mkulima ataipata baada ya kazi yake. Nyanya zimeshavunwa na kutayarishwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni, ili mwanaume huyu anayetabasamu aweze kupata kifutajasho chake.

Wakulima kadhaa ambao ni wanawake, wanavuna viazi mviringo kwa ajili ya kwenda kuviuza. Shamba liko karibu na makazi yao na sio kubwa sana kwa kuwa kuna uhaba wa nafasi kwa sababu ya majukumu yanayowakabiri, ikiwemo kulea. Kazi hii huwaingizia kipato kinachowasaidia kujikimu kimaisha.

Mwanaume aliyevaa mabuti ya kazi, fulana nyekundu na suruali ya bluu, amesimama karibu na mpapai mmojawapo akichuma tunda lililoiva. Yumo ndani ya shamba kubwa la zao hilo ambalo limepamba vizuri kwenye kila mti, akilenga kuyafanyia biashara baada ya kuvuna ili aweze kujipatia kipato.

Pilipili zinazofahamika kama mwendo kasi, zimelimwa kwa wingi na kitaalamu katika shamba, zikiwa tayari zimeshakwisha kukomaa na nyingine kuiva, ili sasa mkulima aweze kuzivuna na kwenda kuwauzia wateja. Kuna miti ya mianzi iliyoshikilia miche pamoja na nailoni iliyofunikizwa katika kila kitalu, kwa lengo la kutunza unyevu.

Mkulima wa viazi mbatata ambaye ni mdada aliyechuchumaa anafwatilia kwa ukaribu zoezi la uvunaji linalofanyika shambani mwake, ameshika viazi viwili vikubwa mikononi akionyesha namna ambavyo ardhi imemkarimu kwa kumzalishia mazao bora ambayo mwisho wa siku yatamletea faida.

Mwanamke mmoja pamoja na wenzake wamekaa chini wakiwa na makopo mfano wa ndoo ambayo wanayatumia kuchambulia kahawa walizozivuna, wanashirikiana ili wakamilishe kazi hii kwa wakati kwani tayari wateja wako sokoni wakisubiri kununua.

Wakulima wanaume wamemaliza kuyaondoa mahindi shambani na sasa wanalisafisha kwa ajili ya kuchoma majani yaliyosalia, wanatumia mapanga kukatia huku wakiwa wamevalia maovaroli na mabuti wakifanya kazi katika mchana wa jua kali.

Vikopo vidogo vyeusi vingi, vimetumika kupanda mbegu ambazo tayari zimesha chipua na kutoa mimea michanga. Wakulima hutumia njia hii kama hatua ya awali ya kuzalisha miche ambayo huenda kutumika kwa kupandikizwa sehemu nyinginezo.

Katika kuhakikisha mavuno yanafika sokoni kwa wakati, wakulima wanajitahidi kukusanya viazi vitamu walivyovichimba shambani na kisha kuvikagua na kuchambua, ili vile vilivyo vizuri na vinavyofaa kwa biashara viweze kupakiwa kwenye matenga ya plastiki yaliyo karibu yao.

Mabomba yaliyolazwa katika eneo la ardhi litumikalo kwa kilimo, yanapofanya palowane kwa maji ya kutosha ikiwa ni njia ya kilimo cha umwagiliaji. Kuna msitu kwa mbali na ukuta mfupi unaotumika kama uzio, huku tanki la maji likiwa limewekwa pembeni kwa kuhakikisha maji hayakosekani hapa.

Nyanya zimepandwa kwenye mifuko ya viroba, na zimemea vizuri huku zikizaa sana isivyo kawaida, kwa sababu ya uhaba wa ardhi wakulima wametumia mbinu hii ili waweze kukabiliana na changamoto hiyo na kuyafikia malengo yao ya kuendelea kulima kwa ajili ya kupata mazao ya biashara.

Wakulima wametumia makopo meusi ya plastiki kuotesha mbegu za nyanya ikiwa ni hatua ya awali ya maandalizi ya kilimo cha bustani ya mbogamboga ambapo miche ya nyanya ikishamea na kukua huchukuliwa na kwenda kupandikizwa ardhini kwa ajili ya ukuaji zaidi.

Shamba kubwa la mapapai, lina miti mingi ya zao hilo ambalo imepandwa kimistari iliyooachana kati ya mmoja na mwingine, tayari matunda yameshajaa kwenye mashina ya miche na wakulima wanayasubiri yaweze kukomaa na kuiva ili wayapeleke kwa wateja watakao waletea fedha.

Wakulima wa viazi vitamu wanaendelea na kazi ya uvunaji, ambapo wanakusanya zao hilo na kulipakia kwenye matenga ya plastiki yenye rangi za kijani, bluu na nyekundu. Wapo wanaume wawili ambao wanashirikiana kubeba moja ya tenga na kulipeleka mahali wanapoyakusanyia.

Wakulima wa mbogamboga wametumia njia ya umwagiliaji ili kuhakikisha unyevunyevu haupungui katika bustani zao. Kuna mabomba meusi madogomadogo yaliyolazwa yakiipitia miche hii, ili maji yanapoachiliwa ardhini yapate kuifikia.

Ndani ya eneo la chafu kuna mimea ya mbogamboga iliyopandwa na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Ambayo inahudumiwa maalumu na za kisasa, zenye rangi ya njano zinazofanya urahisishwaji wa shughuli kwa wakulima.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu limeunganishwa na mashine ya kutifulia udongo nyuma yake ambapo linaendeshwa shambani na kupita katika ardhi kwa ajili ya kuandaa sehemu ya kupanda mbegu matumizi ya vifaa hivi vya kisasa huongeza uzalishaji na kufanya kazi kuwa nyepesi mno

Trekta la rangi nyekundu linatumika kulimia ardhi iliyokakamaa ili kuilainisha kwa matumiz ya kilimo, wako watu wawili juu yake ambapo mmoja ni dereva anayeliendesha akiwa na uzoefu wa kutosha kufanya kazi hii. Huu ni mfano mmoja wapo wa kifaa cha kisasa kinachowasaidia wakulima kuendesha shughuli zao.

Mitambo ya kisasa inayoendeshwa kwa kutumia umeme, inatumia mwanga bandia kukuzia mimea. Katika eneo hili, kuna miche mingi ya mbogamboga, ambayo imemaliza maandalizi yake ya awali na imeshakuwa vizuri, ikinawiri kwa rangi ya kijani kibichi, na iko tayari kwa ajili ya kuhamishwa na kwenda kupandikizwa kwenye vitalu vya mashamba.

Kifaa chekundu chenye vyuma mithili ya majembe au meno, kinakokotwa ardhini na kutifua udongo wakati wa shughuli za kilimo. Kinafanya kazi kubwa kwa urahisi sana na kwa muda mfupi, kitu ambacho husaidia kupunguza nguvu kazi ya binadamu.

Mashine za kilimo ambazo ni za kisasa, zimepangwa vizuri ndani ya chumba maalumu ambacho kinadhibitiwa ili kuwa na hali inayofaa kukuzia mimea, ziko trei za chuma zilizowekwa katika rafu na kazi yake ni kutunza miche inayokuzwa kabla ya kwenda kupandikizwa mahali pengine.

Trekta lenye rangi nyekundu, lililofungwa plau ya chuma ya kulimia kwa nyuma, linaendeshwa katika shamba, likipita hatua kwa hatua kwenye ardhi inayoandaliwa kwa kilimo. Vifaa vya kisasa kwa ajili ya shughuli hii hurahisisha sana kazi na kuongeza ufanisi zaidi kwa lengo la kukuza uzalishaji.

Trekta la bluu la kulimia linaendeshwa na mwanaume mmoja aliyevaa kofia, akifanya bidii kuandaa shamba kwa ajili ya msimu wa kilimo. Kwa kuwa eneo ni kubwa ingechukua pia nguvu kubwa na muda mwingi kukamilisha kazi hii. Lakini kwa sababu ya kuwepo kwa mashine ya kisasa zoezi zima limerahisishwa.

Mtambo maalumu ambao upo kwenye maabara ya kilimo una mimea michache ndani yake inayotunzwa na kumwagiliwa maji kwa lengo la kuikuza zaidi mashine hii hufanya tafiti dhidi ya mimea mbalimbali ili wataalamu waweze kung'amua ni mbegu gani hufaa zaidi katika aina ipi ya udongo.

Ukuaji wa teknolijia umeweza kuathiri hata sekta ya kilimo kwa namna chanya, ambapo mashine mbalimbali zimegunduliwa kwa ajili ya kukuzia mimea. Hii huleta ufanisi zaidi na kuondoa changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakabili wakulima hasa wale wanaofanya uwekezaji mkubwa katika sekta hii.

Miche ya mbogamboga imestawi vizuri katika vitalu vya plastiki vinavyoikuza kwa maji pekee bila kutumia udongo. Mashine za kilimo zinazotumika kukuzia mimea katika mazingira ya kisasa, huwa zina gharama kubwa inayohitaji uwekezaji wa pesa nyingi.

bwawa la wastani linalotumika kufugia samaki kienyeji limeandaliwa karibu na eneo lenye miti mingi uko wavu uliofunikizwa juu yake ili kuzuia uharibifu unaoweza kutokea na kuruhusu viumbe waliomo wakue vizuri hata kufikia kuvuliwa kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Katika eneo kubwa lenye chanzo cha maji, kuna shughuli ya ufugaji wa samaki inaendelea, ambapo ipo miundombinu iliyotengenezwa vizuri ili kuwezesha kazi hii. Wapo samaki wengi tayari ambao wamekua katika kiwango kinachoruhusu kuvuliwa na kwenda kuuzwa kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Samaki wadogowadogo wenye rangi za kupendeza hasa ya machungwa, wanapitapita kwa madaha wakiogelea ndani ya maji, katika sehemu nzuri waliyotengenezewa, yenye kioo kinachofanya waweze kuonekana. Mfugaji anawatunza na kuwafuga viumbe hawa kwa lengo la urembo au mapambo.

Nafaka zinauzwa kwa ajili ya wale wanaozihitaji kwa chakula, makapu makubwa yaliyosukwa kwa ukili yametumika kuziwekea ambapo kuna maharage ya aina tofautitofauti pamoja na mahindi, kuna kisado na kikopo kidogo vinavyotumika kupimia ili wateja wapate kiasi wanachokitaka

Afisa misitu anayemiliki vitalu vya miche anatumia chombo cha plastiki kumwagilia, amevaa tisheti nyeupe, suruali nyeusi, mabuti ya kazi na amenyoa kipara, anatunza miche hii vizuri ili iweze kutumika katika kuyaboresha mazingira hasa ya misitu kwa kuhamasisha watu wengi zaidi wapande miti.

Sheria zinazohusu mazingira zinapaswa kuwekewa mkazo, ili ukataji wa miti uweze kudhibitiwa na kisha mikakati ya kuipanda nayo iwe madhubuti, watu nane ambao ni wanawake na wanaume wamesimama karibu na kitalu cha miche, wakipeana majukumu ya kuichukua na kwenda kuipanda ili kuendelea kutunza misitu.

Msituni kuna njia nyembemba ilyopita katikati ya miti ikiunganishwa na barabara ya mawemawe iliyokatiza, kuna mshale mweupe umechorwa chini ili kutoa ramani ya uelekeo huo. Njia hizi zimetengenezwa na wanadamu ili waweze kupita maeneo haya.

Dimbwi kubwa la maji lililojazwa na mvua za msimu uliopita liko katikati ya msitu mnene likiendelea kuzalisha magugu, ndani yake kuna miti iliyofungamana yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka vya nyasi ndefu kwa fupi huku wanga likiwa ni la bluu.

Katika harakati za kutunza mazingira, wananchi wamebeba jukumu la kupanda miti katika maeneo ambayo yameathirika na uharibifu. Watu hawa ni wanawake; ambao wanaongozwa na mwanamume anayewaelekeza namna ya kutekeleza zoezi hili muhimu.

Miche tofauti tofauti imekuzwa katika viriba kwa lengo la kuendeleza zoezi la kupanda miti kwa kuwa kila kukicha binadamu haachi kuikata kuna watu watatu waliofika kununua miche kutoka kwa mwanadada aliyechuchumaa akiwaonyesha aina zilizopo.

Katikati ya msitu mnene na mkubwa, kuna mto wa maji unaopita kwenye eneo la mawemawe. Kwa sababu ya shughuli za watu zinazoweza kuwa zinafanyika humo ikiwemo uwindaji, lipo daraja lililowekwa ambalo linawawezesha kuvuka kutoka upande mmoja na kwenda upande mwingine.

Kila bomba jeupe lililo katika safu lina tundu la duara ambalo limewekewa chombo cha plastiki nyeusi kilicho mfano wa kikombe, ili mahali hapo patumike kupandikiza miche ya mimea ikiwa ni njia ya kilimo cha haidroponi isiyotumia udongo.

Mkulima mwanaume aliyevalia fulana ya machungwa yenye mistari meupe, anafanya kazi zake kwa kutumia njia ya haidroponi, na amesimama ndani ya shamba lake pembeni ya mabomba meupe yaliyopandwa mimea juu yake, bila kuhusisha udongo.

Mboga mboga zilizostawi vizuri kwa sababu ya kuhudumiwa kwa ukaribu na ukisasa, zimepandikizwa katika vitalu vya mabomba ya plastiki nyembamba nyeupe, zilizoinuliwa juu na kutobolewa matundu yaliyopandikizwa mimea hiyo. Ni aina ya kilimo inayotumia maji bila kuhusisha udongo.

Kilimo cha haidroponi, ambacho hakitumii udongo bali maji tu yenye virutubisho muhimu kwa mimea, kimekuwa maarufu kwa siku za hivi karibuni ambapo wakulima wengi hupendelea kukitumia kwa kupanda mbogamboga kwenye mabeseni au vyombo vipana vya plastiki na kisha kuweka mabomba yapitishayo maji mpaka kwenye mizizi ya mimea hiyo.

Kilimo cha haidroponi sio tu kwamba kinatumika kuotesha mimea moja kwa moja bali pia wakulima huitumia kukuzia miche ya aina mbalimbali inayotumika kama mbegu mashambani ambapo ikishakukuwa kwa kiasi cha kutosha uhamishiwa mashambani au kwenye vitalu kwa ajili ya hatua nyingine za ukuaji na utunzwaji.

Mboga za majani zimepandwa kwenye mapipa makubwa ya bluu yaliyosimamishwa na kutobolewa, na kisha kujazwa maji. Pembeni yake pia kuna mabomba meupe yenye mimea iliyopandwa kwa kutumia njia hii hii ya haidroponi. Ambapo maji yenye virutubisho hupita kwenye mipira ya maji iliyounganishwa ili kuifikia mizizi.

Kilimo hasa cha mbogamboga kina namna nyingi ya kukifanya na njia moja wapo ni ile ambayo haihusishi kabisa udongo, mabomba ya plastiki hupangiliwa katika safu na kisha kutobolewa ili mimea iweze kupandikizwa hapo kwa ajili ya kuyafikia maji yenye virutubisho yanayopita kwenye mabomba hayo.

Mabomba meupe yaliyo na vifuniko na maungio ya rangi ya kijivu, yamesimamishwa na kutobolewa mashimo, yaliyo tumika kupachika miche ya mboga mboga, ambayo inakua kwa maji yanayo pita na kuifikia mizizi yake. Ikitoa nafasi ya kuipatia virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji.

Uzalishaji unaolenga viwanda mara nyingi ni ule unaofanywa kwa wingi na ukubwa wa bidhaa maeneo ya mashamba ambayo hutumika kuandaa malighafi hutumia njia na vifaa vya kisasa, ili kuhakikisha kunakua na ufanisi unaoleta ubora wa hali ya juu wa mazao, kama vile kabichi hizi ambazo zimenawiri na kustawi vizuri sana.

Mtambo au gari kubwa la kisasa linalotumika wakati wa kuvuna mpunga shambani linatembea tembea humo likifanya kazi, wako watu wawili mmoja amesimama katikati ya shamba huku mwingine akiwa ni dereva anayeendesha mashine hiyo, hali hii inadhihirisha kuwa hiki ni kilimo cha viwanda ambacho kinalenga uzalishaji bora na wa hali ya juu.

Katika kilimo kinachohusisha viwanda; mazao kama vile pilipili hoho, hulimwa kwa wingi na kwa kutumia njia za kisasa ili bidhaa ziwe bora kwa ajili ya kusindikwa au kufungashwa kwa namna nzuri itakayowezesha mauzo yafanyike hata kimataifa.

Shamba linalimwa kwa kutumia trekta iliyofungwa vyuma vya kulimia nyuma yake. Ambapo vinapokokotwa hutifua udongo, na kuulainisha na kuweka tayari kwa ajili ya kupanda mbegu. Wapo watu wawili wanaofanya zoezi hili ambalo linahusisha uzalishaji kwa ajili ya viwanda.

Katika ufugaji unaolenga viwanda vifaranga vingi tayari vimekwisha totoreshwa na kuwekwa katika banda kwa ajili ya kuhudumiwa ili wakuzwe kwa kupewa mahitaji yote muhimu kama vile maji, vyakula na dawa , chanjo au virutubisho. kuku hawa wanatarajiwa kutoa nyama na mayai na bidhaa nyinginezo zinazohitajika sana kutumika kama malighafi.

Kabichi zilizolimwa kwa wingi katika shamba zinahudumiwa na kufuatiliwa kwa ukaribu, na moja ya kiwanda kinachozalisha malighafi zake chenyewe. Zao hili limekwisha kukomaa na kinachosubiriwa ni timu inayohusika na uvunaji; iweze kufika hapo na kushambulia uondoaji wa kabichi hizi, ambapo itawalazimu kutumia mashine za kuvunia pale inapobidi.

Nyanya nzuri, kubwa na bora, zilizopakiwa kwenye matenga ya plastiki ya rangi ya kijani, ambayo yamepangwa kwenye mkandareli unayoyatembeza, zinaendelea na mchakato wa kusindikwa au kufungashwa katika kiwanda. Zao hili limevunwa kutoka shambani ambapo lililimwa kwa ajili ya malengo ambayo ndiyo yanayotekelezwa hapa.

Makabichi amestawi vizuri na kupendeza sana kwa rangi ya kijani kibichi yakiendelea kukua shambani yamepandwa kwa mistari iliyonyooka, huku ukiachwa uwazi kati ya mmoja na ule mwingine kwa ajili ya kupata nafasi ya kumea vyema, mazao haya ambayo ni mengi hulenga kuzalisha malighafi kwa ajili ya viwanda.

Mwanaume mmoja ambaye ni mkaguzi wa masuala ya kilimo amefika kwenye moja ya chafu inayomilikiwa na kiwanda ambayo ndani yake zimepandwa nyanya zilizolimwa kisasa mazao haya yakisha kukomaa na kuwa tayari yatapelekwa kiwandani ili kusindikwa au kutengeneza bidhaa zingine kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Kuku wengi weupe ambao bado ni wadogo wapo ndani ya banda lililo tandazwa maranda mengi sakafuni, ndege hawa wanafugwa kwa ajili ya kutoa bidhaa kama nyama na mayai ili viwanda vipate mali ghafi kwa ajili ya kusindika au kutengeneza vitu vingine vinavyo hitajika na jamii.

Kilimo cha umwagiliaji hasa katika maeneo yenye ukame, kimekuwa chachu ya wakulima wengi kuendelea na shughuli zao bila kuwa na wasiwasi wa mazao yao kuharibika shambani. Mabomba hulazwa ardhini yakiwemo yale yanayotoa maji kwenye chanzo, ambayo huwa ni makubwa kidogo na mengine hutandazwa kwa lengo la kusambaza maji kwenye kila mmea kwa njia ya matone.

Shamba au bustani iliyolimwa kwa mtindo wa matuta imeloana kwa maji mengi yaliyoachiliwa hapo kupitia mabomba yaliyowekwa kwa lengo la kupamwagilia, iko mimea iliyokwisha kuota ambayo imekuzwa kwa sababu ya upatikanaji wa unyevunyevu unaotengenezwa na kuwepo kwa maji hayo muda wote

Umwagiliaji unafanyika kwa njia za kisasa katika shamba hili kubwa la mbogamboga. Mipira mifupi ya maji imesimamishwa na juu yake kufungwa kifaa maalumu kinachoyawezesha maji kuruka katika umbali mrefu huku yakitoka kama mvua. Mazao ni ya kijani kibichi yakionyesha afya kamili ambayo inaletwa na ambayo upatikanaji wa unyevunyevu wa kila wakati.

Maji yaliyotuama katikati ya mifereji ya matuta yanafanya kazi ya kunyeshea shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao, aina hii ya umwagiliaji ni rahisi kuifanya kwani haihitaji vifaa ambavyo pengine kigarama vinaweza kuwa changamoto hasa kwa wakulima wadogowadogo.

mabomba mawili mawili membamba yamepitishwa katika kila tuta lililopandwa mimea ili kuimwagilia, njia hii huwawezesha wakulima wa bustani kupata matokeo mazuri katika kipindi chote cha mwaka bila kuhofia uwepo wa mvua au kutokuwepo kwake.

Kilimo cha umwagiliaji kinafanyika katika eneo kubwa lililopandwa mimea kimistari, ambapo bomba moja kubwa na refu limelazwa katikati, kuanzia mwanzo wa shamba mpaka mwisho, na vibomba vingine vifupi vimesimamishwa na kutobolewa kwa juu, kwa ajili ya kumwaga maji na kuyarusha, ili yafikie mazao mengi zaidi kwa wakati mmoja.

Kilimo cha umwagiliaji kinachotumia njia ya kienyeji, ambapo maji yanatiririshwa kupitia kwenye mifereji ya matuta; yaliyotengenezwa na kupandwa mimea juu yake; inayopokea maji kwa wingi ili kuinusuru na ukame wakati wa kiangazi.

Safu za milima iliyoungana na upande wa kulia na kushoto huku katikati ikiacha nafasi ya mabonde yanayopendezesha mandhari hii tulivyo uoto wa asili ulio nawiri wa miti vichaka na nyasi ndefu kwa fupi zenye kijani uliokolea mawingu meupe yanatembea tembea katika anga la bluu juu ya eneo hili.

Eneo la milimamilima iliyotapakaa katika eneo kubwa na kufunikizwa na uoto wa asili wenye nyasi fupi na miti mingi inayofanya misitu minene kwa mbali, kuna barabara isiyo rasmi ambayo imepita ikitokea kwenye eneo lenye uwazi zaidi kuelekea milimani.

Miamba mikubwa ambayo mawe yake yamepandiana imetengeneza mandhari nzuri iliyowavutia wakazi wa eneo hili ambapo kuna nyumba imejengwa pembezoni mwake. Iko milima na miinuko nyuma yake iliyofunikizwa na uoto wa asili pamoja na miti mingi ya kijani kibichi inayopazunguka.

Ziwa lililojaa maji limezungukwa na uoto wa asili huku katikati yake kukiwa na kisiwa kidogo cha nchi kavu kwa mbali kuna uwanda ulioinuka ukiwa umefunikwa kwa misitu ya hapa na pale.

Katika muonekano wa juu wa eneo la ardhi lenye miinuko kuna vilele vya milima vya mawe au miamba, uoto wa asili wa kijani kibichi umetapakaa kwa sehemu kubwa huku anga likiwa linaashiria kuwepo kwa vipindi vya mvua ambazo ni chache.

Ziwa kubwa limetapakaa likikaribisha ndege wengi kutua kwenye maji yake ili kujiburudisha na kujitafutia samaki ambao ni moja ya chakula chao. Kuna mti mkubwa pembeni yake ulioota katika nchi kavu ambapo wanyamapori aina ya pundamilia kadhaa wanakula majani karibu nao.

Eneo la ardhi ambalo ni kame, limetawaliwa na uoto wa kijangwa wenye miti isiyo na majani mengi pamoja na ile ya mibamiba. Mlima uliopo unakinga upepo usifike sehemu hii na hivyo kusababisha mvua ziwe chache au zisinyeshe kabisa. Upande huu wa mlima huitwa demani.

Mazingira yenye miinuko yenye misitu iliyofungamana pamoja na eneo la wazi katika upande wa kushoto, kwa aina na hali ya uoto wa asili unaopatikana hapa, ni hakika kuwa mvua zinanyesha vya kutosha na kupafanya mahali hapa papendeze na kunawiri.

Mandhari yenye uwanda ulioinuka wa miamba iliyotapakaa katika eneo kubwa, ikiwa imepakana na uoto wa asili wakati wa kiangazi, ambapo barabara pana ya vumbi na kokoto imepita, huku anga likiwa ni safi sana la bluu lisilo na mawingu.

Mandhari inayopendeza kwa sababu ya uasili wake wa uoto na chanzo cha maji ni tulivu sana na inavutia. Inaonekana kwa juu ambapo bwawa kubwa la maji au ziwa limekatiza katikati ya makazi ya watu; ambao wamefanya ardhi ya eneo hilo kuwa ya kilimo cha umwagiliaji.

Mto mkubwa na mpana umekatiza katika eneo la nchi kavu lililoinuka pande zote. Yapo makazi ya watu machache na sehemu ya ardhi inayoitumika kwa ajili ya kilimo. Uoto wa mahali hapa ni wa kijani unaopendezesha mandhari hii.

Mandhari nzuri sana inayomfanya kila aionaye asite kwanza kuendelea na lolote ili apate kutazama namna Mungu alitulia kuiumba nchi, mlima wenye kilele chenye theluji nyeupe umesimama katika ardhi huku chini yake kukiwa na msitu wenye miti mikubwa kwa midogo, pamoja na eneo la wazi lenye nyasi fupi.

Sio kila mmomonyoko wa udongo ni hasara bali kuna sehemu nyingine uharibifu wake huwa ni faida. Katika eneo hili kuna miinuko miwili iliyopasuliwa pande mbili, ambapo katikati kuna mto umepita ambao maji yake yamekauka kwa kiasi kikubwa, hali inayowawezesha watalii kupita wakiendelea kutazama mandhari hii nzuri na ya kupendeza.

Katika ardhi ya tambarare kuna eneo kubwa la wazi ambalo halina mimea, lililopakana na sehemu yenye miti na vichaka vya hapa na pale. Yawezekana hapa ni mbugani wanapoishi wanyama pori au ni hifadhi ya misitu iliyotengwa na serikali.

Katika eneo lenye nyasi ndefu na miti iliyotawanyika, kuna mawingu mazito kiasi yaliyotanda angani; yakitoa dalili zote za mvua kunyesha wakati wowote. Hali ya hewa ya aina hii, ndio ambayo imefanya uoto wa asili wa mahali hapa kuwa wa kijani na kustawi sana.

Mandhari ya kupendeza sana yenye mlima mrefu na mkubwa katika Afrika, ambao pia ndio fahari ya kipekee kwa taifa la Tanzania. Kuna theluji nyeupe juu ya kilele ambayo mwanga wa jua unaifanya ing'ae zaidi na kuvutia kutazama. Upo uoto wa asili pia katika eneo la chini, ambao unahusisha nyasi ndefu pamoja na miti mikubwa ya kijani kibichi.

Mawingu machache ya angani yameshusha ukungu wa kiasi ambao umepokelewa vizuri na msitu mkubwa uliopo ardhini, lipo bwawa dogo katikati ambalo nalo limepakana na uoto wa asili wa miti iliyoota kwa mafungumafungu, huku ikiacha nafasi kwa ajili ya makazi ya watu.

Eneo kubwa la tambarare linanyasi fupi na vichaka vya miti michache huku kwa mbali kukiwa na miinuko midogo midogo, kuna mto mwembamba unapita ukitiririsha maji yaendayo katika uwelekeo wa kujikunjakunja.

Zizi lililotengenezwa kwa miti iliyosimamishwa kwa ajili ya wanyama wa kufugwa wanaotunzwa kienyeji, ambapo wakati wao wa kupata chakula hutolewa na kusagwa kwenda malishoni, na kisha baadaye kurejeshwa hapo. Wapo mbuzi wakubwa kwa wadogo pamoja na kondoo.

Mizinga mingi inayotumika kufugia nyuki, ambayo imetengenezwa kwa mbao; imewekwa shambani na imeninginizwa katika miti. Imewekwa hapo kwa lengo la kupata asali kwa mfugaji anayefanya shughuli hiyo. Asali ni muhimu sana kwa matumizi ya majumbani au viwandani.

Wafugaji wa nyuki wametembelea mizinga yao, waliyo kuwa wameiweka hapo awali, kwa ajili ya kurina asali ambayo waliitarajia. Wamevalia mavazi maalumu meupe, ambayo yanawafunika kila mahali, ili kujilinda na sumu ya nyuki hao endapo watang'atwa.

Mfugaji wa kuku wa kisasa ambaye ni mwanaume anawapatia mifugo yake hii chakula ambacho ni tikitimaji, ikiwa ni sehemu yao ya lishe muhimu kwa ukuaji wao. Kuna mayai mengi pembeni ambayo yamepangwa katika mafungu kwa ajili ya kuuzwa ikiwa ni matokeo ya uzalishaji uliofanywa na kuku hawa.

Kanga na watoto wake wako eneo la nje lenye nyasi wakiwa wanatafutiza chakula. Ndege huyu mwenye manyoya yenye madoadoa meupe yanayopendeza, ametotoa vifaranga hivi muda si mrefu. Faida ya mfugaji ni pamoja kupata maongezeko ya mifugo yake kwani inamaanisha kuwa hata bidhaa kama nyama na mayai nazo zitaongezeka.

Kuku wengi weupe wanaofugwa kisasa, wamewekwa kwenye mabanda yaliyotengenezwa kwa wavu wa chuma na kuwekewa vifaa mfano wa bomba kwa ajili ya kuwekea chakula chao. Pembeni kuna magudulia meupe yenye mifuniko myekundu, ambayo hutumika kuwekea maji au dawa kwa ajili ya mifugo hiyo.

Wafanyabiashara wa nyama pamoja na mayai, wapo katika banda kubwa wakiendelea kuhudumia na kukagua mifugo yao. Wanafuga kwa kutumia njia za kisasa, kwa hivyo hata matokeo ya faida wanayoyapata kutokana na kazi hii inayowaingizia kipato ni makubwa na yenye tija.

Bata wengi wenye rangi mbalimbali, wamejikusanya nje karibu na mabanda yao wakiwa wanatafuta chakula. Wanafugwa kwa ajili ya nyama na mayai, ambapo mfugaji anaweza kuwauza au kuuza bidhaa zitokanazo na wao na kisha kujipatia kipato.

Vifungashio vinavyotumika kuhifadhia mbegu za aina mbalimbali kama vile: karoti, pilipili hoho, mchicha, na figiri; vimewekwa kwenye rafu vikiwa na vibandiko vya bei zake. Vina rangi ya kahawia pembezoni na katikati nyeupe yenye picha ya zao husika, pia kuna jina la kampuni ambapo mbegu hizi zimezalishwa.

Mahindi yaliyopandwa kwa mistari iliyonyooka yamechepuza tayari kwa mimea michanga iliyostawi katika ardhi. Udongo wa eneo hili ni mweusi ambao unaashiria kuwepo kwa rutuba nyingi inayowezesha umeaji wa mazao yaliyopo ambayo yamelimwa kwa lengo la kuzalisha mbegu.

Mbegu za mimea kwa ajili ya kilimo zimefungashwa katika namna bora na salama, inayozuia uharibifu wa mbegu hizo kabla hazijawafikia wakulima shambani. Imechorwa picha ya zao husika kwa juu na yapo maandishi yanayotoa taarifa kwa mnunuzi kuhusiana na aina ya mbegu zinazopatikana humo.

Katika shamba kuna miche ya mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia ya umwagiliaji, ambapo mabomba meusi madogo kadhaa yamelazwa yakipita katika kila mstari. Mkulima anakuza mazao haya ili baadaye avune mavuno ambayo hutumika na wakulima wengine kama mbegu, ambazo huenda kupandwa kwenye maeneo yao.

Chombo kinachotumika kama kitalu, kimepandwa mbegu zilizoota tayari. Ndani kuna udongo wenye rutuba na mbolea ya kutosha inayowezesha mimea kukua na kustawi hata kufikia kiwango cha kufaa kupelekwa shambani.

Mwanamama yupo ndani ya duka lake, lenye kuuza bidhaa za kuwafaa wakuliuma na wafugaji katika kazi zao. Amemaliza kupanga mzigo wake mpya wa mbegu za aina mbalimbali, ambazo zimetoka kuzalishwa mashambani na kufungashwa viwandani.

Wazalishaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo wamezifungasha kwenye makopo maalumu ya bati, na juu yake wameweka picha ya mmea unao bebwa na mbegu hizo pamoja na jina lake. Hii ni njia bora zaidi ya kuzihifadhi ili kutunza ubora uliopo.

Mahindi yamestawi huku yakiwa yamepandwa kwa mistari ambapo katikati kuna nafasi inayotenga kati ya mstari mmoja na mwingine wakulima wamejikita katika kilimo hiki kwa kilenga kuzalisha mazao ambayo matumizi yake hasa ni mbegu

Nafaka za aina mbalimbali zimewekwa nje ya duka au ghala kwa ajili ya kuuzia wateja. Viroba pamoja na makopo ya plastiki vimetumika kuzihifadhia, huku zikiachwa wazi ili ziweze kuonekana na wanunuzi. Hapa kuna maharage, choroko, mihogo mikavu, ulezi, karanga, mahindi na mchele, na vyote hivi huenda kutumika kama chakula ama mbegu kwa wakulima.

Katika kilimo cha mbegu hatimaye mazao yaliyokuwa yamepandwa yanavunwa shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuwauzia wakulima. Watu wa kike kwa wa kiume wanashirikiana kuyakusanya mahindi ambayo yamekauka na kuyapakia kwenye magunia ya viroba ili wayasafirishe kwa wepesi.

Vibanda vidogo vya mbao vinatumika kufugia wanyama kama zile mbwa, paka au sungura, vina vimilango vidogo pembeni pamoja na madirisha ya wavu kwa juu yanayoruhusu hewa na mwanga kupita.

Wanyama wawili wakubwa wa porini waitwao farasi, ambao wanaweza kutumika kama usafiri katika jamii mbalimbali za watu, wanapita katikati ya msitu wenye miti iliyokauka na kupukutisha majani. Mtu mmoja amempanda mmojawapo mwenye rangi ya kahawia huku mwingine mweusi akifuata kwa nyuma.

Tembo anayerusha vumbi Kwa kutumia mkonga wake yuko na wanyama pori wenzie wake wamesimama katikati ya eneo la wazi wakitazamwa na watalii wazungu wanao wapiga picha nakufurahia.

Wanaume wanaofanya kazi katika mbuga za wanyama, pori wamevaa sare za makoti ya kijani na mabuti huku wakiwa wanawahudumia baadhi ya wanyama katika maeneo walilopo, mmoja wao ameshika chupa yenye kimiminika cheupe ndani na kunyanyua mkonga wa tembo mdogo ili kumnywesha, wako watu wengi pembezoni ambao ni watalii wanaotazama jambo hilo.